Hapani sehemu moja ama ndani ya hema ambapo tunaona kuwa kuna mwanamke mmoja ambaye anaonekana akipewa chanjo na mwuguzi mmoja, huku tunamtazama kuwa kuna mwuguzi ambaye ako nyuma yake ambaye amevalia vazi maalum ambapo tunaona kuwa kuna maandishi ambayo imeandikwa kwenye hema hili.

Humu ni chumbani moja ambapo tunatazama kuwa kuna watoto wawili ambao, wamelazwa huku kuna wahuuzi wawili ambao wameshikilia hawa watoto, huku tunaona kuwa kuna moja ambaye ameketi huku akiwatazama.

Hizi ni masanduku za dawa, pamoja na dawa ambazo tunaiona, kwenye masanduku hizi, kuna maandishi ambayo yameandikwa yanayoashiria chanjo ambayo inapeanwa pamoja na maandishi ya daktari kwenye hospitali.

Mazingira haya yanaashiria kuwa humu ni hospitalini ambapo tunavyotazama kuna mashine maalum ambazo zinatumiwa. Ambapo kuna mwanamke mmoja ambaye anaonekana humu ndani, huyu ni daktari.

Chumbani humu inaashiria kuwa huku ni kliniki ambapo tunatazama kuwa kuna mwanamke mmoja ambaye ameshikilia mtoto huku daktari akionekana akimhudumia mtoto huyu kupata dawa.

Chumbani hili linaashiria kua hapa ni maabara, ambapo tunavyotazama, tunaona kuna watu tofauti tofauti, pia mwanamke ambaye anaonekana akiwa amevalia vazi maalum. Ambapo, hii inaashiria ubora wa afya.

Humu ni kliniki ya macho, kama tunavyo ya tazama mazingira haya. Tunaona kuwa kuna mwanamke mmoja ambaye ameshikilia mtoto mdogo, huku kuna daktari wa macho ambapo anaonekana akimpa dawa ya macho mtoto mdogo.

Hapa ni kliniki ,ambapo tunatazama kuwa, kando kando tunaona kuwa kuna mashini zinazotumiwa katika sehemu hili , pia tunaona watu Wawili ambao wamevalia mavazi maalum za hospitalini, katika upande wa kulia tunatazama kuwa kuna Daktari moja anayempa mtoto chanjo.

Maandishi yaliyoko ukutani yanaashiria kuwa humu ni kliniki cha meno ambapo tunachotazama kuna mwanamke mmoja ambaye anaonekana akiwa amelazwa uku akihudumiwa na daktari wa meno.

Mazingira haya yanaashiria kuwa humu ni hosoitalini, chumba cha kujifungua. Kama tunavyotazama tunaona kuwa kuna watu wawili ambapo mmoja wao aliye upande wa kushoto amemshikilia mtoto. Kando yao kuna bidhaa ambazo zinatumika hapa chumbani.

Hapa ni kituo cha afya ama hospitalini kama tunavyotazama tunaona kuwa kuna watu ambao wamevalia glavu huku mtoto mdogo akiwa anaonekana akipewa chanjo na mmoja wao.

Humu ni eneo moja ya mji, ambapo tunatazama kuwa afya imeadhirika kulingana na mafuriko tunayoitazama. Tunaona kuwa mna gari ambayo tayari imezama kwenye maji, huku tunatazama kuwa kuna maji mahali popote inayoashiria kuwa afya imeadhirika kwenye sehemu hili.

Humu ni chumbani moja katika hosipitalini, ambapo tunaona kua kuna mtu ambaye anaonekana akiwa amelala, huku akihudumiwa na daktari. Daktari anaonekana akiwa amevalia mavazi maalum za hosipitalini.

Hawa ni watu kutoka sekta ya afya ambao wanaonekana wakiwa wamevalia mavazi maalum za kujikinga, ambapo wengine wao wanaonekana wakiwa wamebeba mitungi za dawa, ili kunyunyuzia kemikali ili kuzuia maambukizi, wanaonekana wakiwa wanabeba mwili wa mtu aliyefariki nyuma ya gari, maeneo haya ni maeneo ya mashambani kama tunavyotazama mazingira haya.

Hapa ni kliniki ambapo katika upande wa kushoto tunatazama kuwa kuna daktari ambaye amevalia mavazi maalum huku akionekana akimpa mtoto mdogo chanjo , mama anaonekana akiwa ameketi chini huku akimshikilia mtoto ili kupewa dawa na daktari.

Mazingira haya yanaashiria kuwa humu ni eneo la kijijini ambapo tunaona kuwa kuna wahudumu wawili kutoka sekta ya afya, mmoja wao anaonekana akitumia mashini ya kupima joto kwa mwanaume mmoja ambaye anaonekana akiwa ameketi chini kwenye kiti.

Hapa ni kliniki ya macho ambapo tunatazama kwa upande wa kulia kuna daktari na upande wa kushoto kuna mhudumiwa. Ambapo daktari anaonekana akiwa anatumia mashine ya kutazama macho huku akitazama macho ya mwanamke huyu.

Huku ni sehemu moja ambapo tunatazama kuwa kuna kiti pia tunatazama kuwa kuna meza. Kwenye juu ya meza kuna dawa mbalimbali ambayo zimewekwa kwa chupa nyingi zaidi kwa ajili ya kupeana matibabu.

Hii ni sekta ya afya ambapo tunatazama kuwa kuna watu aina tofauti tofauti, ambapo wanaonekana kuwa kuna madaktari mahaluum ambapo, tunatazama kuwa kuna daktari moja anayetazama maskio ya mwanamke huyu.

Hii inaashiria kuwa kuna kilimo ambayo inaendelea katika eneo hili, kama tunavyotazama kuna mtu mmoja ambaye amevalia mavazi maalum za kilimo uku akionekana akinyunyizia dawa kwenye mimea hizi ambazo zina kijani kibichi.

Hii inaashiria kuwa kuna afya bora. Tunatazama chupa tofauti tofauti ambapo juu ya chupa hizi kuna maandishi yaliyoandikwa kama vile tarehe pamoja na maandishi yanayoonyesha aina ya dawa inayopeanwa.

Huku ni hospitalini ambapo tunatazama kuwa kuna mtu mmoja ambaye anaonekan akiwa amelazwa huku akifanyiwa oparesheni na madaktari wa upasuaji. Madaktari hawa wanaonekana wakiwa wamevalia mavazi maalum za oparesheni huku wamevalia glavu kwa mikononi mwao.

Kuna chupa mbili pamoja na sanduku la dawa, ambapo tunavyotazama kuna mahandishi yaliyoandikwa kwenye chupa hizi pamoja na sanduku hili, inaashiria kuwa kuna chanjo maalum kama vile shurua pamoja na mabusha.

Hii ni sehemu moja ambayo inaonekana kuwa na ukosefu wa maji kulingana na mazingira haya. Tunaona kwamba kuna mwanamke mmoja ambaye anasimama huku akitazama huku. Tunaona kwamba kuna mitungi mingi kumaanisha hawa watu wameweza kukujia maji katika sehemu hii kumaanisha kwamba kuna ukosefu wa mvua.

Hapa ni kituo cha afya ama kliniki kama tunavyo tazama , mwanamke huyu amevalia nguo maalum ambayo ni za hospitali huku amevalia zizuizi maalum cha mdomo katika upande wa kushoto tunaona kwamba Kuna bidhaa ambazo zinatumiwa humu chumbani, tunaona kwamba Kuna mwanaume Moja ambaye amelazwa huku akihudumiwa na daktari huyu

Hapa ni kliniki ya meno, tunavyotazama kuna mwanamke mmoja ambaye amelazwa huku daktari akiwa anamulika ndani yake ya mdomo, huku daktari huyu wa meno akiwa amevalia glavu huku akiwa amevalia pia mavazi za kazi maalam.

Hili linaashiria afya bora katika maisha ya kibinadamu tunaona kwamba huyu mtu ameshikilia chupa hii pamoja na sindano katika mkononi mwake. Katika chupa hii kuna maandishi ambayo yameandikwa inayoonyesha chanjo ya ugonjwa maalum kama homa ya manjano.

Kuna dawa ambayo himo hapo chini kando ya sanduku hili, sanduku inayomaandishi ambayo yameandikwa kuonyesha aina ya dawa ambayo inaonyeshwa kwa picha hili. Inamaandishi mingi ambayo inaonyesha matibabu.

Hiki ni chumba cha kujifungulia kama tunavyotazama, kuna mama mmoja ambaye ameketi huku akiwa ameshikilia mtoto mdogo. Huku kuna watu ambao wamesimama ambao waliweza kuja kumtembelea ambapo tunaona mama mmoja akizungumza akimtazama mama huyu, ambaye amaeshikilia mtoto katika chumba cha kujifungulia hospitalini.

Hiki ni kilimo, mahindi hii ni mimea ambayo inaashuria kuwa Kuna mvua wa kutosha kulingana na kijani kibichi . Katika upande wa kushito ni mwanaume mmoja ambaye anaoneka akiwa amevaa nguo ya kazi ya kilimo. Huku amevalia pumbu kwa mgongoni huku akinyunyizia dawa kwa mahindi.

Hili linaashiria afya bora, tunatazama kuwa kuna mtu mmoja ambaye ameshikilia chupa mbili za dawa huku akiwa ameshikilia mkononi sindano. Kama tunavyotazama kuna maandishi yaliyo andikwa kwenye chupa hizi ambazo zinaashiria chanjo ambayo inapeanwa na pia inaeza peana agizo la madaktari au maandishi mengineyo ya hospitali kuhusiana na chanjo.

Hiki ni kliniki cha macho, katika mazingira haya tunavyoona kwenye ukuta tunaona kwamba kuna mchoro wa macho inayoashiria kwamba humu ni kliniki cha macho. Katika upande wa kulia tunamtazama daktari mmoja anayetumia mashine ya macho kuangalia macho ya mhudumiwa huyu ambaye yumo katika upande wa kushoto.

Huku ni kituo cha afya ama ni kliniki pia ni hospitalini kama tunavyotazama mazingira haya. Tunaona kuwa kuna watu wamevalia mavazi maalum za kazi za hospitalini kama tunavyotazama mama huyu ambaye anaonekana akimpea mtoto chanjo huku mama mtoto amemshikilia mtoto. Pia tunaona kuwa kuna watu wengine humu kando.

Watu hawa wanaonekana wakiwa wamevalia mavazi maalumu zenye rangi nyeupe, ambapo wanaonekana wamevaa kizuizi cha Uzomu .Pia wanaonekana wamevalia Pumbumu migongoni huk wakionekana kunyunyizia dawa kwenye mimea. Haya hili kuakikisha kuna afya bora katika sehemu hii ya eneo la kijijini.

Hawa ni madaktari, ambao wameweza kuvalia nguo za hospitalini maalum, ambapo wamevalia vizuizi vya mdomo kama tunavyoona. Tunaona kwamba kuna mtu ambaye amelazwa, ambaye anaonekana akifanyiwa oparesheni huku madaktari hawa wa oparesheni wakitazama kompyuta, huku mbeleni. Pia kuna mashine za oparesheni.

Mzee mmoja anaonekana akiwa akitaza maandishi yalioyo andikwa kwenye kitambaa ambayo imewekwa humu kando. Ambapo hii inaonyesha kuwa kuna mzee mmoja anaepeana dawa za mapenzi au dawa za nguvu za kiume au akitaka kumfunga mke wake au mume dhidi ya awa watu. Ambapo amepeana nambari yake huku chini.

Hapa tunaona kwamba afya yameadhirika kulingana na mazingira haya tunaona magari ambayo yako juu ya maji. Maji haya yanatokana na mafuriko katika nchi hii. Hii inamaanisha kuwa afya ya binadamu ambao wanaishi katika sehemu hii imeweza kuadhirika.

Kuna watu watatu ambao wanaonekana. Wanawake wawili ambao wamesimama ni madaktari, huku wakihudumia mgonjwa mmoja ambaye amelazwa. Hapa ni kituo cha afya ama hospitalini kwa maana tunaona kuwa kuna madaktari wawili huku kuna kabati ambayo tunaona kwamba dawa yamewekwa.

Bidhaa ambayo daktari huyu wa meno inaashiria kuwa hapa ni kliniki ya meno mtu huyu ambaye amo katika upande wa kushoto anaonekana kuwa amekuja huku kliniki ya meno ili kutibiwa kama tunavyoona anaelezewa na daktari wa meno upande wa kulia.

Hapa Kuna chanjo, tunaona kwamba Kuna mtu ambaye ameshikilia chupa ya dawa na sindano huku amedunga chupa ya dawa na sindano hili, tunaona saduku la dawa ambayo inamaandishi ya hospitali inayoonyesha chanjo ya kutibu magonjwa kama vile mapusha, pia kuna chupa zinginezo.

Haya ni mazingira ambayo yanaonekana kuwa afya yameathirika. Kama tunavyotazama kuna mwanamke mmoja ambaye anazima moto akitumia kizima moto ambayo ameshikilia katika mkono wake wa kushoto na wa kulia huku akizima moto. kumaanisha kuwa afya umeathirika.

huku ni kliniki ama hosipitalini kama tunapotazama kuna mama moja ambaye amevalia kizuizi cha mdomo huku akitibiwa na muuguzi ama dakitari ambavyo tunaona anatibiwa katika mkono wa kushoto huku kuna bidhaa ziko kwa meza inayoashiria kwamba huyu ni dakitari ama muuguzi.

Hizi ni masanduku nne ambayo tumeonyeshwa upande wa mbele na upande wa nyuma. Masanduku hizi zinamaandishi ya matibabu inatumika kwa ajili ya kutibu magonjwa. Inatumika katika kituo cha afya ama hospitalini kuhudumia wagonjwa.

Hizi ni chupa tofauti ambayo inaashilia kuwa huku ni hospitali au kituo cha afya ambako katika upande wa kushoto kuna chupa ambayo ina maandishi inayoonyesha chanjo inayopeanwa huku. Pia upande wa kulia kuna chupa ambayo ina dawa ndani yake.

Mwanamke huyu anaonekana akiwa amemshikilia mtoto mdogo katika mkono wake wa kushoto. Anaonekana akiwa anaangalia upande mwingine kuashiria kuwa kuna mtu ambaye anazungumza naye. Hapa ni kituo cha afya ama hospitalini kulingana na hali kuwa, mtoto huyu anapokea matibabu.

Chupa hiki kinaashiria afya bora ambapo inaashiria kuwa mazingira haya ni ya kituo cha afya ama hospitalini. Maandishi yaliyoko katika chupa hili yanaonyesha kuwa hii ni chanjo fulani.

Upande wa kulia katika daraja hili kunaonekana kwamba mchanga uliweza kubebwa na maji. Katika juu ya daraja hili kunaonekana kwamba kuna watu wengi mno ambao wakisimama, huku wengine wakitazama daraja hili. Maji ni chafu kuonyesha kwamba kulikuwa na mvua kubwa inaashiria kwamba afya imeweza kuathirika katika sehemu hili.

Mhudumiwa huyu anaonekana akiwa amepanua mdomo wake kuashiria kuwa hapa ni kliniki ya meno, ambapo jamaa huyu aliyesimama ni daktari wa meno huku akimtibu au akitazama meno ya mtu huyu ambaye anaonekana akiwa amelazwa. Kando kando kuna machini ambazo zinatibiwa kujaribu meno.

Hapa ni kituo cha afya ama hospitalini. Kuna daktari ama muuguzi ambaye ameweza kumshika mgonjwa mkononi. Kuna mgonjwa na daktari pia kuna bidhaa ambayo inaashiria ya kwamba hapa ni sehemu ya kupata matibabu.

Huyu ni mkulima mmoja ambaye anaonekana akiwa amefalia mavazi za kilimo maalum ambapo anaonekana akinyunyizia dawa kwenye viazi ambapo amevalia pomu ya mkononi huku katika mkono wa kulia anaonekana akinyunyizia maji mimea hii, mimea hii iko na kijani kipichi inaashiria kuwa kuna mvua wa kutosha inayoashiria kuwa kuna kilimo inayoendelea.

Mwanaume huyu anaonekana akiwa amevalia kizuizi cha mdomo, katika mkono wake wa kushoto mwanaume huyu anaonekana akiwa amedungiwa sindano na daktari kumanisha kuwa anapewa chanjo fulani na daktari.

Hili linaashiria huduma bora za kiafya kama tunavyoiona kuna sanduku, pia tunaona kwamba kuna chupa tofauti tofauti ambayo tumeonyeshwa mbele pamoja na nyuma. Katika maandishi yaliyoko katika masanduku hili na chupa hizi inaonyesha kwamba kuna chanjo ya homa ya manjano.

Huku ni kliniki ama hospitalini kama tunavyotazama kuna mwanamke mmoja ambaye ameshikilia sindano katika mkono wake wa kulia huku akishikilia bidhaa nyingi katika mkono wa kushoto na nyuma yake kuna mama pamoja anayemshikilia mtoto. Mazingira haya yanaashiria kuwa hapa ni hospitalini ama kliniki.

Kuna masanduku tofauti ambayo tunazama, hii inaashiria kuwa mazingira haya ni hospitalini ama inahusiana na afya bora. Kama tunavyotazama kuna maandishi ambayo yameandikwa inayoonyesha kwamba hii ni dawa ya kupunguza maumivu.

Hapa ni kliniki ambapo tunatazama mazingira haya na kuona mtoto mdogo ameshikwa na mwanamke ambaye ameketi chini na muhuguzi ama daktari ambaye anamhudumia mtoto huyo katika upande wa nyuma tunaangalia kwamba Kuna mashine ambayo hutumika humo ndani kuhakikisha kuwa Kuna afya bora

Hapa panaonekana kama kliniki ama kituo cha afya kulingana na watu ambao wanaonekana huku. Kuna watu kadhaa ambao wamesimama huku mtoto mdogo akionekana akihudumiwa na muuguzi. Katika shati ambalo jamaa amelivaa limeandikwa chanjo ya surua.

Mazingira haya yaonekana yameadhiri kiafya ya binadamu. Kuna kijana mmoja ambaye amesimama huku akitazama upande mwingine tunaona kwamba kuna nyumba ambayo iliweza kuporomoka hivyo kuadhiri maisha ya kibinadamu.

Upande wa kulia kuna watu wanaoonekana wakitembea, katika upande wa kushoto kuna magari aina ya matatu na katikati kuna mwanaume mmoja anayeonekana kujitafutia riziki na pia kuna gari la wagonjwa.

Hii inaashiria afya. Mazingira haya yanaashiria kuwa ni afya au ni kituo cha afya ama hospitalini. Kama tunavyotazama mtu huyu ameshikilia katika mkono wa kulia, nyaraka ambayo ina maandishi. Hii inamaanisha kuwa kuna maandishi ya daktari au agizo la daktari kuhusiana na dawa. Ameshikilia mkebe katika mkono wa kushoto ambayo ina dawa.

Huyu ni muuguzi, muuguzi huyu amevalia miwani, ameshikilia mtoto mdogo. Hii inaashiria kwamba mtoto huyu bado yumo hospitalini huku akihudumiwa na muuguzi.

Tunaona ya kwamba kuna sindano huku imeshikiliwa na jamaa mmoja ambaye amevaa glavu kwenye mikono yake. Pia ameshikilia chupa ambapo katika chupa hii kuna maandishi amabayo imeandikwa chanjo ambayo inapeanwa.

Huku kuna mashini kubwa sanaa inayojulikana kama tinga tinga. Tunaona kwamba inabomoa nyumba. Upande wa kushoto tunaona kuwa kuna walinzi wa usalama. Tunaona kwamba kuna jengo kubwa sana ambapo jengo ambalo limebomolewa na tinga tinga hili linaweza kuathiri afya ya binadamu ambao wanaishi katika sehemu haya.

Hii ni dawa ya magonjwa maalum kama tunavyoona picha ambayo muuguzi mmoja ameweza kushikilia katika mkononi mwake. Tunaona kwamba ako na chupa pamoja na sindando. Katika jumba hili kuna maandishi yaliyoandikwa yanayoashiria chanjo ambayo inapeanwa kama mabusha na ugonjwa wa surua.

Hapa mna watu wawili, kuna daktari wa meno ambae anatazama meno ya mgonjwa ambae anaonekana akiwa amelazwa. Hapa ni kliniki ama kituo cha meno.

Wanawake hawa na wanaume hawa wanaonekana kuwa ni wahudumu wa afya bora, kama tunavyoona kwamba wameweza kuvalia nguo ama mavazi maalum inayo watofautisha na yale ya wengine ya wananchi.

Mahindi hizi yenye jani kibichi linaonyesha kwamba kuna mvua ya kutosha. Inaonekana kwamba zinekomaa japo, kuna kundi la nzige ambayo imevamia mahindi hizi, kumanisha, mahindi hii itaharibiwa na kundi la nzige. Hivyo, linahitaji dawa ili kupunguza kundi la nzige.

Tunavyo tazama Kuna chupa na pia Kuna sindano katika picha hili .Hili linaonyesha kwamba hizi ni bidhaa za hospitalini ama kituo Cha afya, pia za cliniki kama tunapo tazama. Katika picha hili linaonyesha kwamba hili ni chanjo ya Polio .

Hapa pana watu wawili, katika chumba hili daktari anamhudumia mtoto ambaye anaonekana akiwa amelazwa. Hapa ni kituo cha afya ama hospitalini kulingana na kua tunamwona daktari akiwa amevaa nguo cha udaktari huku kando kuna mikebe za dawa na kuna mashine ya matibabu.

Huyu ni daktari wa meno na mgonjwa ambaye anahudumiwa na daktari huyu. Kama tunavyoona, tunaona kwamba mgonjwa huyu amepanua mdomo wake huyu daktari akishika kifaa anachokitumia kuangalia meno.

Hii inaashiria afya, afya katika sehemu hii inaonekana ikiwa imeadhirika. Kama tunavyotazama kuna maji ambayo imejaa sehemu hii ambapo sehemu hii ni eneo la kijijini ambapo tunaona kuwa kuna mafuriko inayoendelea katika sehemu hii.

Hili ni sanduku kotoka makampuni fulani inayoonyesha aina ya magojwa ya kutibiwa. Maneno iliyoandikwa kwa sanduku hili ni magonjwa amayo yanatibiwa kama vile mabusha na surua ambayo chanjo inapeanwa. Hili linatumiwa katika hospitali ama kituo cha afya.

Humu ni chumba cha kujifungua hospitalini. Kama tunavyotazama kuna mama mmoja ambaye ameshikilia mtoto uku akiwa ameketi chini kwenye kitanda cha hospitalini. Hii inaashiria kuwa kuna afya bora inayoendelea katika hospitali hii.

Kuna chupa tofauti na pia tunaona kuwa kuna sindano katika juu ya meza. Hapa ni kituo cha afya ama kliniki. Inaweza kuwa ni hospitalini kulingana na mazingira haya. Maandishi yalioko chupa hizi yanaonyesha chanjo ambayo inapeanwa, kuwa kuna chanjo ya homa ya manjano.

Hapa mazingira yanaonekana yakiwa yameadhirika kulingana na moto kubwa ambalo linaonekana likiteketeza miti pamoja na nyasi, kuna wazima moto wawili ambao wanasimama huku mmoja wao akiwa anaonekana akizima moto na upande mwingine pia akizima moto.

Hapa ni kituo cha afya ama hospitalini ama tunaweza kusema ni kliniki. Kama tunavyoiona kuna muuguzi ama daktari pamoja na watu wengine ambao wamekuja kutibiwa. Kama tunavyotazama katika picha hii, tunaona kwamba muuguzi huyu anapeana dawa kwa mgonjwa huyu katika mkono wake. Na nyuma tunaweza kuona picha inayoashiria kwamba hapa ni hospitalini.

Hawa watu watano wanaonekana wakikusanya takataka, huku nyuma yao kuna nyua. Pia tunaona kwamba kuna moshi, kuonyesha ishara kwamba takataka zenyewe zinachomwa ili kuzingatia usafi wa mazingira.

Hiki ni chupa cha dawa. Kinaashiria kuwa mazingira haya ni ya kituo cha afya ama hospitalini. Kulingana na maandishi yaliyoandikwa kwenye chupa hili, inaonyesha magonjwa ambayo yanatibiwa kama vile surua na pia mabusha.

Hawa ni wahudumu wa afya ambapo tunaona wakiwa wamevalia mavazi maalum za hosiptalini, wamo chumbani ambayo tunatazama kuwa, ukutani kuna maandishi maalum.

Katika upande wa kushoto Kuna mwanamke ambaye ni daktari , anaonekana kuwa akihudumia mtoto mdogo ambaye ameshikwa na mwanamke mwingine hapa ni kituo cha afya ama ni kliniki ambapo mtoto huyu mdogo anaonekana akipewa chanjo

Hapa ni kliniki ambapo tunaona kwamba kuna watu watatu, kuna watu wawili ambao wanamhudumia mgonjwa mmoja ambaye anaonekana akiwa amelazwa. Kuna mwanaume na mwanamke, mwanamke anaonekana akiwa daktari na mwanaume mwenzake ambaye anamshika mgonjwa kwa kichwa.

Huyu ni daktari ama muuguzi. Tunamtazama kwamba kuna watu wawili tofauti ambaye amevalia glavu huku mwingine akiwa ameshikwa mkono. Mkono wake unaonyesha kuwa ako na ugonjwa, ama ako na madoadoa kwa mkono yake inayoashiria kwamba ako na ugonjwa. Ameweza kuja katika hospitali hili ana mazingira haya ili aweze kupata matibabu halali.

Huyu ni mama mmoja ambaye anaonekana akiwa ameshikilia mtoto mdogo, hapa ni hosiptali, kulingana na mazingira haya tunavyoyaona, mama huyu ameketi katika kitanda cha hosiptalini huku akiwa chumba cha kujifungua.

Kuna watu kadhaa ambao wamesimama kando ya nyumba ambayo iliporomoka na kuharibika. Nyumba hili linaonyesha kwamba haikosekanani kuwa na vumbi maana iliporomoka hivyo kuadhiri afya ya jamii hii.

Huyu ni daktari. Daktari huyu amevalia kizuizi cha mdomo, anaonekana akiwa na miwani. Kando yake anaonekana akiwa watu wengine ambao wengine wao wamevalia mavazi tofauti, inayoashiria kwamba hawa ni wauguzi ama madaktari. Mwanaume huyu anaonekana akiwa ameshikilia sindano huku akivuta dawa kutoka kwa chupa hii.

Waonekana wahudumu wa huduma ya kwanza katika kitengo cha ajali na dharura. Kama tunavyoona kuna madaktari na kuna mgonjwa ambaye amelazwa huku wengine wamevalia kizuizi cha mdomo. Hapa ni hospitalini ama kitengo cha ajali na dharura.

Sehemu hii ina ashiria kuwa ni hospitalini ama ni kliniki ambapo juu ya meza tunaweza kutazama kuwa kuna sindano tunaweza kuona chupa tofauti tofauti ambayo ina dawa. Pia tunaweza kuona kizuizi cha mdomo hizi ni kwa ajili ya afya bora. Katika chupa hizi kuna maandishi yaliyoko juu inayoashiria chanjo ya homa ya manjano kama ilivyo andikwa.

Mazingira haya ianonyeshwa kwamba afya imeadhirika, kama tunavyoona kuna watu ambao wanatembea juu ama kwenye maji ambapo kuna mafuriko, kuna manyumba ambapo watu wanatembea kwenye ambapo tunaona kuwa yamefurika.

Sanduku hili upatikana katika hospitali ama kliniki, pia upatikana katika kituo cha afya. Sanduku hili lina dawa ambayo inaonyesha chanjo ambayo inapeanwa. Katika sanduku hili lina maandishi ambayo yameandikwa ambayo yanaonyeshwa kuwa kuna chanjo ya homa ya manjano.

Hii inaashiria afya, kama tunavyotazama tunaona kuwa kuna chupa tofauti tofauti ambapo zimepakiwa katika sehemu hii. Tunaona kuwa kuna dawa mbalimbali ambapo katika chupa hizi kuna maandishi yalioandikwa yanayoashiria agizo la daktari ama chanjo ambayo inapeanwa.

Hii ni sehemu au ni eneo la kijijini kulingana na mazingira haya. Tunatazama kuwa kuna wamama ambao wameketi chini huku mwanamke mmoja anayejulikana kama daktari kulingana na mavazi maalum ambayo amevalia anaonekana akiwa anatoa hotuba kwa hawa wamama ambao wamekaa chini wakizungumziwa kuhusu afya bora.

Mwanamke amekaa chini akisubiri wateja. Maandishi yaliyoko ukutani na kwenye meza inaonyesha kwamba hili ni chumba cha kliniki ya kupokea wateja. Pia kuna saa na kwa ukuta kuna jinsi ya kufanya malipo.

Mazingira haya yanaashiria kuwa imekuwa muda kabla ya kuwa na mvua ama mvua imekawia kama tunavyoona kuna watu wengi ambao wanakujia maji huku wamekuja na mikokoteni ya mikononi na mitungi mingi zaidi.

Hiki ni chupa ambacho kinapatikana katika kituo cha afya ama hospitalini. Maandishi yaliyo andikwa katika chupa hili linaonyesha chanjo ya kutibu polio .

Kuna masanduku kadhaa iliyo na maandishi ya matibabu, pia kuna chupa mbili iliyo na dawa ya matibabu, Hizi zote inaonyesha kuwa inatumika katika afya ama inatumika hospitali kwa ajili ya matibabu au kwa chanjo.

Mwanaume huyu anaonekana akiwa ameshikilia mtu kwa mkono wa kushoto , huku ako juu ya mtumbwi. Anasafiri kutoka ngambo nyingine akielekea ngambo nyingine gine. Huku wanaonekana wakiwa baharini akiwa anasafirisha mzigo kama vile godoro.

Hapa panaonekana kwamba afya imeathirika. Kulingana na mazingira haya, tunaona kwamba kuna mafuriko. Tunaona kwamba kuna watu ambao wanatembea kwa pikipiki huku kuna bajaji mbili. Mafuriko haya yamesababisha kuathirika kwa mazingira.

Huyu ni mwanaume mmoja ambaye ni daktari . Amevaa nguo maalum ya hospitali . Mazingira haya yanaonyesha kuwa hapa ni hospitali ama kituo cha afya. Tunaona kwamba kuna mashine tofauti tofauti katika chumba hiki.

Hizi ni dawa. Kama tunavyotazama kuna visanduku tofauti. Pia kuna chupA. Mazingira haya yanaonyesha kuwa hizi ni kituo cha afya ama ni hospitalini ama hili linaweza kuwa ni kliniki. Maandishi katika visanduku hivi na pia kwenye chupo linaonyesha chanjo ambayo inapeanwa kuwa ni dawa ya kuua bakteria. Kwamba tunaona Alpha Mox na Supra Max.

Hili linaashiria afya ambapo tunapotazama mazingira haya inaashiria kuwa ni kliniki, ambapo tunamtazama kuwa kuna daktari ambaye amevalia mavazi maalum ya hospitalini huku mgonjwa akiwa ameketi chini akisubiri kuhudumiwa na daktari huyu, japo wanaonekana wakiwa wakizungumza huku kando kuna mashine za hospitalini.

Hali ya afya yameadhirika katitka mazingira haya yaonekana kwamba kuna mtu ambaye ameshikilia pikipiki huku kuna mafuriko ambapo tunaona magari Kuna watu ambao wanajaribu kufuka barabara japo Kuna mafuriko hivyo haya afya yameadhirika.

Huku ni kliniki ya macho kulingana na mazingira haya kwamba tunamuona daktari wa macho na bidhaa ambazo zinatumiwa huku tunaona kwamba kuna mtu mmoja anaye angaliwa macho na daktari wa macho. Tunaona kwamba kuna mashini ya kutumia ya macho pamoja na kichwa.

Hapa ni kituo cha afya, ambapo tunaona kuwa kuna watu wengi ambao wamo humu chumbani. Tunatazama kuwa kuna mwanamke mmoja ambaye ameshikilia mtoto mdogo huku mtoto huyu akipewa chanjo na daktari. Huyu anaonekana akiwa ameshikilia sindano kwa mkono wake wa kulia.

Hapa ni kliniki au chumba kutoka hospitalini ambapo tunatazama kuwa kuna daktari ambaye anaonekana akiwa amevalia mavazi maalum za hospitalini ikiwemo kizuizi cha mdomo huku anaonekana akitumia bidhaa fulani kumwangalia mtoto. Huku nyuma ya mtoto kuna mashini tofauti zinazotumiwa katika chumbani humu.

Tunatasama kuwa katika maeneo haya kuna mafuriko ambapo kuna watu wawili mmoja wao akiwa juu ya pikipiki huku mwenzake akisukuma pikipiki. Hii inaashiria kuwa afya katika sehemu hili limeathirika.

Hiki kisanduku pamoja na chupa hutumika kuhifadhi dawa. Juu ya chupa hii kuna maandishi ya hospitalini ambayo yameandikwa. Pia kuna sindano na juu ya kisanduku hiki, kuna maandishi ambayo inaashiria chanjo inayopeanwa kama chanjo ya siroum na chanjo ya mabusha.

Hili linaashiria kuwa kuna afya bora, kama tunavyo tazama tunaona chupa tatu ambazo inayo maandishi yaliyoandikwa kwenye karatasi ambayo imewekwa kwenye chupa, ambayo inaashiria chanjo ambayo inapeanwa ya mapusha na surua.

Humu ni kituo cha afya ambapo tunamuona mzee mmoja aliyevalia kizuizi cha mdomo akiwa ameketi chini uku daktari anaonekana akiwa anamtibu jamaa huyu.

Ni chumbani au kituo cha afya ambapo wanaonekana watu wawili ambao wameketi chini huku mwanamke huyu akionekana akiwa amevalia mavazi maalum ikiwemo kizuizi cha mdomo. Juu ya dawati hili laonekana kuwa kuna nyaraka maalum.

Humu ni chumba cha dawa au chumba cha hospitalini ambapo pande wa kushoto kuna daktari au mwuguzi anayeonekana ameshikilia sanduku ya dawa huku juu ya meza kuna visanduku vinginevyo pamoja na chupa ambazo chupa hizi zina maandishi maalum zikiwemo visanduku hivi vya kuhifadhi dawa.

Masanduku ya dawa, ambapo masanduku hizi zina maandishi yaliyoandikwa yanayoashiria chanjo na maandishi ya hospitalini. Ambapo tunaona kuwa kuna chanjo ya surua na chanjo ya mabusha.

Hapa ni kliniki au kituo cha afya, ambapo tunatazama kuwa kuna daktari ambaye anaonekana akiwa anampea chanjo mtoto mdogo, huku mama akiwa ameshikilia mtoto mdogo.

Hapa ni eneo la kijijini ambapo tunaona kuwa kuna majengo tofauti ikiwemo majengo ya mabati. Kuna watu wawili wanaonekana wakitembea kwenye maji. Hii inaashiria kuwa kuna mafuriko ambayo inaendelea katika sehemu hii ambayo inaonekana kuwa imeathiri afya kwenye sehemu hii.

Hii ni kliniki ya macho ambapo katika maandari haya tunatazama kuwa kuna mashini tofauti ambazo zinatumika katika sehemu hii. Upande wa kushoto ni daktari wa macho anayeonekana akiwa akitumia mashini maalum kutasama macho ya mgonjwa huyu aliye upande wa kulia.

Hapa ni sehemu moja ambapo tunatasama kuwa kuna watu wawili ambapo wamevalia mavazi maalum cha kujizuia katika kemikali huku mmoja wao akiwa anaonekana amevalia bumbo ya mkononi huku akinyunyizia kemikali kwa sehemu moja.

Hapa ni sehemu moja ndani ya hema ambapo kuna watu wanaotoka sekta ya afya wakiwa wamevalia mavazi maalum huku wakionekana wakitibu watu hao.

Hapa ni kliniki ama hospitalini kama tunavyotasama kuna mtu mmoja ambaye amevalia mavazi maalum za hospitalini ambapo tunaona akiwa amefalia glovu huku kando yake katika upande wa kulia kwenye meza tunaona kuwa kuna masanduku fulani ya dawa, pia tunaona kuwa kuna chupa fulani na pia kuna maandishi yaliyoko ukutani, hapa ni kuakikisha kuwa kuna afya bora.

Hapa ni sehemu moja au kituo cha afya ambapo tunatazama kuwa kuna daktari anayeonekana akimhudumia mtoto huyu mdogo, huku upande wa kushoto kuna watu ambao wamevalia vazi maalum huku juu ya meza kuna mchoro maalum na pia kuna dawa ya kutakasa mikono.

Hapa ni sehemu moja ambayo mazingira haya yanahashiria kuwa afya tarayi imehadhirika katika sehemu hii. Kuna majengo ikiwemo majengo ya mabati, ambayo inaonekana ikiwa imeharibika. Tunatazama kuwa kuna maji chafu inayo teremka katika sehemu hii. Hii inahashiria kuwa afya kwenye sehemu hii tayari imehadhiribika.

Huku ni kliniki cha meno ambapo tunatazama kuwa kuna mwanamke mmoja ambaye anaonekana akiwa amelazwa akiwa amepanua mdomo wake uku madaktari hawa wawili ambao wanaonekana wakiwa wamevalia glavu pamoja na mavazi maalum za kazi. Wanaonekana wakitumia bidhaa fulani kuchuguza meno ya huyu mgonjwa ambaye anaonekana akiwa amelala.

Huyu ni mtu anaonekana ameshikilia vitu mbili kwa mkono wake wa kulia na mkono wake wa kushoto. Kwenye chupa hizi kunaonekana kuwa Kuna maandishi maalum kwenye hospitalini katika kwenye chupa hizi zote mbili. Ku a dawa katika chupa hizi.

Hapa ni sehemu moja au chumbani katika hospitali ambapo tuna tazama kuwa katika mandhari ya nyuma, kuna mchoro wa mtoto, na kuna maandishi yaliyoko ukutani. Daktari huyu anaonekana akiwa anamtibu mtoto huyu ambaye ameshikiliwa na mama, kuhakikisha kuwa kuna afya bora.

Hapa ni sehemu moja ambapo tunatasama kuwa kuna watu kutoka sekta ya afya ambapo tunaona mwanamke huyu ambaye amevalia vazi maalum ya hospitalini akimba mtoto mdogo chanjo. Juu ya meza tunaona kuwa kuna dawa aina tofauti tofauti.

Mazingira haya yanaonyesha kua hii ni eneo la mashambani, ambapo upande wa kulia tunatazama kua kuna mtu mmoja anaye onekana akiwa amevalia mavazi maalum za hosipitalini, huku anaonekana akiwa anavuta dawa kutoka kwa chupa, huku mtu mwingine akiwa anaonekana ameketi huku akisubiri kupewa chanjo. Huyu anatoka sekta ya afya.

Hapa ni sehemu moja ambapo afya imeathirika kulingana na mafuriko katika sehemu hii. Kuna majengo tofauti ikiwemo kanisani kama tunavyotazama , tunaona kuwa kuna watu tofauti ambao wanatembea kwenye maji haya.

Haya ni masanduku manne, tunavyotazama tunaona kuwa masanduku haya, juu yana maandishi ambayo inayoagizwa na daktari ama inayo masharti kuhusiana na dawa.

Humu ni kliniki cha macho, ambapo kuna madaktari wawili ambao wanaonekana wamevalia mavazi maalum za kikazi ikiwemo glavu na kizuizi cha mdomo, ambapo mmoja wao anamhudumia mtu huyu ambaye ameketi chini. Pia kuna bidhaa ambazo zinaptikana katika mandhali hii ambayo inatumiwa katika shughuli za macho.

Hapa ni clinik cha meno ambapo kulingana na mazingira haya tunatazama kuwa kuna mashini amabazo zinatumika katika sehemu hii huku tunamtazama kijana huyu akiwa amepanua mdodmo wake huku daktari wa meno akiwa anamhudumia.

Upande wa kushoto kuna karatasi ambayo ina maandishi ya hospitalini. Pia, kuna sindano na kuna chupa aina tofauti tofauti. Kwenye chupa hizi, kuna maandishi maalumu ambayo inaashiria chanjo inayopeanwa, kama vile chanjo ya surua, chanjo ya mabusha.

Hapa ni kliniki cha meno, ambapo tunatazama kuwa kuna watu watatu huku moja wao akionekana akiwa amelazwa, anaonekana akiwa anahudumiwa na daktari , hawa wawili . Mwanamke huyu anaonekana akiwa amepanua mdomo wake huku madaktari wakimsaidia.

Hapa ni sehemu moja ambapo tunatazama kuwa kuna watu wengi ambao wamo sehemu hii, ambapo wamekuja kwa ajili ya kupata afya bora. Kuna mama anayeonekana akimshikilia mtoto mdogo, huku mwanaume huyu anayetoka sekta ya afya anaonekana akiwa anampa dawa mtoto huyu.

Hapa ni kituo cha afya ama kliniki ambapo kuna daktari katika upande wa kushoto anayeonekana akimhudumia mtoto mdogo huyu mamake akiwa amemshikilia mtoto mdogo. Hii linaashiria kuwa kuna afya bora.

Hii inaashiria kuwa kuna afya bora, ambapo tunamwona mtu aliyevalia glavu akivuta dawa kwenye chupa hii ambapo kuna maandishi yanayoonyesha kuwa hii ni chanjo ya zurua na mabusha.

Hapa ni chumba cha kujifungua hospitalini ambapo tunatazama kuwa kuwa kuna kitanda cha hospitalini, huku tunamuona kuna mwanamke mmoja mabaye amejifungua. Amemshika mtoto mdogo huku akiwa amevaa mavazi maalum ya hospitalini.

Hiki ni kidumu ambayo inaonekana kuwa kuna vitu iliyo ndani yake. Nyuma ya kidumu hiki kuna maandishi maalum inayoashiria kuwa hiki kidumu kimebeba dawa ya kifafa. Pia kuna maandishi mengineo yaliyoandikwa kwenye kidumu hiki.

Katika sehemu hii kuna mafuriko ambayo inaonekana imeangusha lori moja ambapo tunataza kuwa kuna watu amboa wamesimama upande wa kulia. Hii inaonekana kuwa hali ya imeadhirika katika sehemu hii.

Kuna chupa pamoja na sindano ambapo juu ya chupa hii kuna maandishi maalum inayoashiria kuwa hii ni dawa ya mapusha pamoja na dawa ya suruwa.

Humu ni kliniki cha meno ambapo tunatazama kuwa kuna mashini ambazo zinatumika katika sehemu hii, Tunamwona kuwa kuna mzee moja anaye hudumiwa na daktari wa meno huku akionekana akiwa amepanua mdomo wake huku daktari akimshughulikia, Katika mandhari ya nyuma tunaona kuwa kuna visanduku na chupa zinazotumiwa kuhifadhi dawa.

Hawa ni wanawake wawili walioko upande wa kishoto wakiwa wanaoneka wakiwa wamevalia mavazi maalum za hospitalini huku wakitazama mashini ilioko juu ya meza ambapo kuna mwanaume mmoja ambaye amekiti chini, Hapa inaashiria kuwa ni chumba cha hospitali ama kituo cha afya.

Hapa ni sehemu moja kuta zimetengenzwa na hema huku daktari huyu anaoneka akiwa anamweleza mama huyu aliye shikilia mtoto huku juu ya meza kuna dawa ya kutakaza mikono.

Hapa ni sehemu moja au chumba ambapo tunatazama kuwa kuna madaktari ikiwemo wagonjwa. Tunaona kuwa kuna mtu mmoja anayehudumiwa katika upande wa kushoto huku wengine wakionekana wakiwa wameketi chini wakisubiri kuhudumiwa. Madaktari hao wanaonekana wakiwa wamevalia mavazi maalum za hospitalini ikiwemo glavu na kizuizi cha mdomo.

Hapa ni kliniki au chumba cha hospitali, ambapo tunatazama kuwa kuna daktari moja, ambaye anaonekana akimpa mtoto mdogo chanjo. Huku mama akiwa ameshikilia mtoto mdogo, ili kupewa chanjo kuhakikisha ako na afya bora.

Hapa ni sehemu moja inayoonekana kuwa afya imeathirika kulingana na mazingira haya, tumetazama kuwa kuna watu wengi mno ikiwemo kuna majengo kando kando, inaonekana kuwa kuna chumba ambayo iliharibika au iliharibika katika sehemu hii hivyo kuathiri afya.

Hapa ni chumbani moja katika hospitalini ambapo tunatazama kuwa kuna wauguzi wawili wanaoonekana wakiwa wamevalia sare maalum za hospitalini huku wakiwa wamevalia glavu wakionekana wakiwa wanamhudumia mtoto mdogo, mandhari ya nyuma inaonyesha kuwa kuna mashini ambayo inatumiwa katika sehemu hii.

Hii ni kliniki ya meno ambapo tunatazama kuwa kuna daktari aliye upande wa kushoto ambaye amevalia glovu huku akionekana akimhudumia mama huyu aliyepanua mdomo wake huku daktari akikagua meno wake.

Humu ni chumba cha dawa ,ambapo tunatazama kuwa kuna mwanaumme mmoja ambaye ni daktari, anaonekana akiwa amevalia mavazi maalum za hospitalini .Huku katika upande wa kushoto kuna maandishi maalum yanayoashilia magonjwa tofauti tofauti pia kuna mchoro maalum, na katika upande wa kulia kuna masaduku ya dawa.

Hii ni kilini ya meno ambapo daktari wa meno anaoneka akiwa amefalia mafasi maalum za kazi ikiwemo glavu, anaonekana akiwa ameshikilia mashini maalum akimulika ndani mdomo ya mama ye anaye anaudumia.